Aina hii ya dawa hutumika kutibu ugonjwa kama vile ilivyoelezwa, inatibu virusi vya mumps, measles na rubella . Watoto na watu wazima hutakiwa kudungwa ili wajikinge na magonjwa tofauti.

Mtu huyu aliyevalia nguo zilizoficha vidole. Gwanda hizi sanasana huvaliwa na watu ambao wanafanya kwenye hospitali na maabara wanahusika katika kufanya vipimo.

Hii ni aina ya dawa ambayo watu hupewa hasa wagonjwa dawa hii ni ya mfano ya kudungwa kwa maana linaonyesha linaonyesha liko kwenye ni aina ya majimaji.

Jumba hili dogo limejengwa katikati ya shamba. Jumba hili linaonekana kuwa na mkulima ama mhudumu wa shamba hili. Chumba hili pia lina tanki dogo nyeusi.

Mashua hii yaonekana kumsafirisha mtu ambaye anahama makazi yake kwa maana amebeba godoro, viti, makusheni ya viti na bagi kadhaa iliojaa nguo.

Aina hii ya tembe, kwa jina ya capsules, inatumika kutibu magonjwa. Inatumika kutibu magonjwa kadhaa. Tembe hii sanasana huwa haikai kama tembe, kwa maana si tembe, inakaa kama vile imetiwa dawa ndani, ndo maana inaitwa capsule.

Mahali hapa ni mahali pa kutengenezea barakoa. Mtu huyu anaonekana kwamba ni mtu anayejua kutumia mashine ya ushonaji, amevalia gwanda jeupe na barakoa yake.

Dada huyu anaonekana kupewa chanjo na amevalia barakoa. Chanjo hii inaonekana inatibu watu wakubwa kwa vile sijamuona mtoto.

Vidonge hivi vya dawa ni vidonge vya kutibu magonjwa kadha kadhaa. Kuna kidonge kiitwacho alphamox ambayo ni inaonyesha ni ya gramu mia tano na pia kuna kidonge kiitwacho, Supramax na Benmox. Vidonge hivi ni vya matibabu.

Watu hawa watatu, ambao wanaonekana ni muuguzi wa meno, muugua na daktari wa meno. Wanaonekana ku kukagua mwanadada aliye aliye hapo, anakaguliwa jino.

Eneo hili ni eneo ambapo mazingira yamekauka. Kuna ukame mwingi sana kwa vile miti imekauka, mimea hakuna, mtungi wa maji ni mmoja. Jumba hili ambapo linaonyesha kwamba ni jumba la kitambo la nyasi.

Wanawake hawa wanne wanaonekana wamekwenda kutafuta maji na ni wanawake ambao ni wa utamaduni wa kimaasai kwa maana jinsi walivyovaa, walivyofunga leso zao na pia ushanga zilizo kwenye mwili wao.

Dada huyu alievalia buibui au kitambara nyekundu anaonekana kushikilia nguo kwa maana aje kwa maana kuwa anafunza kuhusu jambo flani na wanadada wengine wawili kule ambao wanaonekana ni wa dini ya Kiislamu pia wanaonekana kusikiliza.

Hii ni dawa inayotibu ugonjwa wa UTI kwa kifupi ni Urinary tract infection inayoshika watu hasaa wanawake. Hi inaonekana kuwa ni dawa ya kutibu.

Magari haya ya aina ya tuktuk, yanaegeshwa kwenye barabara iliyo na mafuriko na maji mengi. Watu hawa wanaonekana kwamba watazama, kwa maana haieleweki kwa nini wanapita mahali ambapo maji ni mengi.

Tembe hizi za aina ya kijani zinaonyesha kwamba ni tembe vya kutibu ugonjwa fulani na tembe hii inaitwa, Resperdal Tablets. Tembe hii ni ya gramu nne pekee yake.

Chumba hiki ni chumba cha hospitali ambapo watu huja kutolewa damu na kufanyiwa vipimo kadhaa kadhaa. Mtoto huyu anaonekana kungojea zamu yake ili afanyiwe kipimo na mhudumu anayesimama pembeni.

Hii ni aina ya chanjo ambayo hutumika kutibu ugonjwa kama vile measles, mumps na rubella . Rubella inaonekana kama ni aina ya virusi na watu wanatakiwa wapewe chanjo hii kama ilivyoandikwa kwenye karatasi ya kwa nini watu wapewe chanjo hii.

Hapa ni pa hospitalini haswa chumba cha watoto ambao hawajahitimu miezi. Watoto hawa wachanga huwekwa kwa chumba hii hiki kwenye mashini inayofanana kama incubator . Watoto hawa huwa wadogo sana na wanahudumiwa na wahudumu wawili.

Chanjo hii inatibu ugonjwa wa yellow fever , ugonjwa huu huangamiza watu wakubwa na watoto na kila mtu anahitajika kupewa chanjo kuhakikisha ako na afya njema.

Pahali hapa pamefurika sana kwa maana maji yamejaa. Pahali hapa pamefurika sana kwa maana maji yamejaa. Watu wanatembea bila viatu kuonyesha kwamba hakuna mahali ambapo pa maji pa kupitia na ni mahali ambapo pa kusikitisha kwa maana kuna gari la dharura la kusaidia watu kwenye shida.

Aina hizi za chupa ni chupa za dawa inayotibu magonjwa kadhaa. Magonjwa, kama ilivyoandikwa kwenye bango hapo, magonjwa ya Measles, Mumps na Rubella. Dawa hii ni aina ya chanjo.

Mkono huu ni wa mtoto anayepakwa rangi, baada kukamilisha jambo fulani. Mtoto huyo ameshikiliwa na watu wawili, mmoja anayempaka rangi na mwengine anayeshikilia mkono wake.

Mwanaume huyu anaosha mikono yake kwa vile ni njia ya kuimarisha usafi. Mwanaume huyu amevalia ovaroli ya rangi ya kijani.

Vifaa hivi vina sampuli ya rangi ya kahawia na ambayo ni rangi ya kijivujivu. Inaonekana kama ni dawa ya kutibu wagonjwa.

Mwanamke huyu anaonekana kupewa chanjo na mhudumu wake aliyevalia barakoa. Chanjo hili limewekwa kwenye jokofu dogo ambayo inaweza kubebwa kila mahali. Jokofu hii ni ya rangi ya bluu.

Mwanamke huyu amebeba mtungi wa maji na amebeba pia mtoto wake kwenye leso, wanaonekana kwamba wanenda kuteka maji kwa maana wanafuatana wawili. Maji hii haya yanaonekana kwamba yanatekwa mbali.

Hapa ni pahali pa kupata chanjo. Walio hapa wamevalia barakoa, na mmoja aliye, dada mmoja aliyevalia sweta nyekundu, anaonekana kumshikilia mtoto ambaye anapewa chanjo. Sehemu hii ni kama vile zahanati.

Chanjo hizi ni chanjo zinazotumika kutibu na kuhadhiri wagonjwa wasipate ugonjwa wa measles, mumps na rubella . Chanjo hii ni muhimu kwa watoto na watu wazima na pia hupeanwa baada ya muda fulani.

Mnyama huyu kwa jina ngamia anaonekana amezidiwa na mizigo na pia hali ya anga iliyokuwa hapo kwa maana kumekauka hakuna chemi chemi ya maji na ngamia mwenyewe ana mizigo mizito inayomfanya alale.

Aina hii ya dawa hutumika kupea mwili mishati. Dawa hii hupewa kama chanjo na inaongeza uchachi kwa mwili.

Hii ni aina ya chanjo ambayo inatengeneza ili kuzuia ugonjwa wa measles , mumps na rubella kama ilivyoandikwa kwenye chupa ili la dawa, mkunzi huyu anaonekana anenda kuwapa watoto ama watu wazima chanjo.

Hivi ni ania vya vidonge vinavyotumika kupea mwili nishati maalum. Vidonge hivi ni vya tofauti tofauti, kuna vidonge viliokuwa na zero sukari iliyopungua, vingine vyakutafuna na vingine tu ni vidonge tu.

Hii ni aina ya sanamu ambayo hutumika sanasana na washirikina mbalimbali ambao huabudu vyombo kama hivi. Picha hii inaonyesha sanamu ya mtu na pia vitu vilivyotengenezwa na watu wa jadi.

Ghulamu huyu wa jinsia ya kiume anaonekana kutengeneza vitu kwa kutumia mbao, na kwenye mwili wake amevalia vitu vya kuonyesha ushirikina.

Mzazi huyu amepeleka mtoto wake apewe chanjo kwa vile mhudumu anaonekana kushika sindano na pamba. Hii inamaana kua anataka kumdunga mtoto huyu ili kumwepusha na magonjwa.

Aina hii ya chanjo, ni chanjo ambayo huwa ni maji ndani na jinsi ilivyoandikwa inatibu au inakinga anyedungwa mwenye ugonjwa wa Yellow Fever, ugonjwa ambayo inawapata wakubwa kwa wadogo.

Hivi ni vidonge vya kutibu maradhi mbalimbali. Vidonge hivi ni vya rangi vya manjano na vingine rangi ya kijivu. Vidonge hivi vimeshikiliwa kuonyesha kwamba mwenyewe anaenda kuzitumia ama anataka kusaidiwa.